Mama akiwa ameketi chini huku wengine wakiwa wamesimama wakimtazama ambapo anawapa mafunzo ya ushonaji wa nguo akitumia cherehani kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Wamama hao wamevaa mavazi ya kitamaduni za kabila la wamasai.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa watu wazima ambapo anaadika ubaoni wakitumia chaki, wengine wakiwa wameketi kwenye madawati wakiwa wanamtazama kwa makini.

Mwalimu akiwa amesimama mbele katika eneo lililo na uwazi akiwa anatoa elimu kwa watu wazima. Ambao wameketi katika viti vya plastiki wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mkubwa.

Mazingira mazuri ya shule ya awali kukiwa na jengo la madarasa, viwanja vya michezo vyenye bembea vyenye rangi mbalimbali, kukiwa na mabanda madogo ya kucheza, pia kuna nyasi laini za kijani zilizopo chini ambazo humkinga mtoto asiweze kuumia pale atakapo anguka.

Kitabu chenye karatasi nyeupe ambacho kimechapishwa picha mbalimbali na maandishi yenye rangi nyeusi, ambaye yameandikwa kwa Kiingereza kinachotumika kufundishia somo la sayansi kwa wanafunzi wa shule ya msingi, ambapo inaonyesha umuhimu wa kufanya usafi wa mwili, kwa kutumia sabuni, brashi, pamoja na kuvaa nguo safi.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa nje kuna bustani yenye miti mirefu inayotoa vimvuli, ikiwa imezungushiwa uzio wa maua yaliyochongwa vizuri kukiwa na barabara safi ya kutembea.

Mwalimu wa kike akiwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati ndani ya darasa wakiwa wamevalia sare nyeupe pamoja na bluu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa ambalo lina paa la mabati lenye rangi nyekundu. Ambapo mbele yake kuna viwanja vya michezo vyenye nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa kukiwa na ubao wa rangi nyeusi uliyoandikwa kwa kutumia chaki somo la hisabati na kiingereza ambapo anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi waliyoketi kwenye madawati wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe pamoja na bluu.

Maabara ya kisasa ambayo inatumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kujifunzia vitu mbalimbali au kufanya mafunzo ya vitendo wa uchunguzi wa kisayansi, ukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati pamoja na stuli refu za kukalia.

Mazingira ya bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyoonganishwa cha juu na cha chini ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na magodoro yaliyotandikwa mashuka meupe, pia kuna meza ndogo na kiti ambao utumika kwa ajili ya kujisomea wakati wa usiku.

Msichana akiwa amechuchumaa akiwa anachagua kitabu, kutoka katika rafu za mbao, ambazo zina vitabu vingi vya aina mbalimbali , vinavyotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa shule ya sekondari.

Walimu wawili wa kiume ambao wanafundisha shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya jengo la madarasa. Wakiandaa vizuri mitihani iliyopo katika bahasha ambayo ipo juu ya meza.

Mazingira mazuri yenye jengo kubwa la ghorofa mbili, ambalo hutumika kama madarasa ya shule ya sekondari, mbele yake kukiwa na uwanja mkubwa ambao unatumika kwa ajili ya makutano ya wanafunzi.

Kitabu ambacho kinatumika kwa ajili ya kufundishia somo la biolojia, kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu inayotumika kwa kidato cha nne, ikiwa ni kitabu cha toleo la tano chenye picha ya daktari aliyevaaa koti la rangi nyeupe, akimsikiliza mgonjwa aliyeketi upande wa pili wa meza.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, ambapo ni nyakati za usiku bali kuna taa zilizofungwa juu ya darasa hilo ambalo linatoa mwanga wa kutosha.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa makini, huku wengine wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaktari wakitumia kalamu.

Wanafunzi wawili wa chuo wakiwa wameketi katika darasa ambalo lina dirisha pana na lililotengenezwa kwa kutumia vioo, linaloingiza mwanga wa kutosha katika darasa hilo. Kila mmoja akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunzia mambo mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu huyo, akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kuwafundishia.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti ndani ya darasa, akiwa anatumia kifaa maalumu kinachokuza maandishi ambayo yapo kwenye kompyuta mpakato, na kuyamulika katika kitambaa cheupe ili kila mtu aweze kuona kwa urahisi.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini huku wengine wakiandika kile kinachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia karamu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa lililo na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta za mpakato, madaftari na kalamu.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo ambao wameketi katika viti kwa mpangilio wa nusu duara wakiwa wanamsikiliza kwa makini huku wengine wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari kwa kutumia karamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa makini, wengine wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi na wengine wakisimama wakiwa wanafanya majadiliano mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato, simu janja, madaftari na kalamu kwaajili ya kujifunzia.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kompyuta ya mezani na utumiaji, wakiwa wanatumia programu mbalimbali kwa ajili ya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wamezunguka meza kubwa, ambapo wanamsikiliza mwalimu, wakitazama kile anachokifanya kwenye mtambo, ambao umetengenezwa uliopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji au urekebishaji wa programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta za mezani ambazo wamegaiwa kila mtu na ya kwake.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu vya samani kama vile: kiti, meza, kitanda kwa kutumia mbao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kwa ajili ya kuchomelea.